Hizi ni dawa mbalimbali za mifugo inayotumika kwa ajili ya kutibia mifugo pale wanapokua wamepata changamoto yoyote, imeandikwa kwa majina huku nyingine zimewekwa kwenye maboksi kwa ajili ya usafi na usalama.

Hii ni dawa kwa ajili ya mbwa, ni dawa ya kidonge na taarifa zimewekwa katika sehemu ya nje ya boksi hili, hii ni kwa ajili ya usalama na kwa ajili ya usafi wa dawa iliyoko ndani.

Hii ni dawa ya mifugo imetolewa katika boksi, maelekezo na matumizi ya dawa hii yamewekwa katika boksi lililo na rangi nyekundu pamoja na pinki.

Vijana wawili waliovalia uniform pamoja na barakoa waliovalia usoni wakiashilia ni watu wanaofanya kazi katika kiwanda wamevalia (grouper)moja na bidhaa wanazozipitisha kwenye mashine.

Kibao kilichowekwa pembeni ya paa ya nyumba tangazi hili linaashiria katika sehemu, kuna duka linalouza madawa ya wakulima pamoja na wanyama.

Duka la mifugo inayouza dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo ya nyumbani, dawa hizi zimepangwa katika makabati huku yakiwa na uonekano mzuri zaidi ili mteja kuchagua.

Duka la veta na dawa za wanyama lenye rafu, zilizojaa bidhaa mbalimbali za ufugaji na kilimo, kuna dawa za kuwawezesha wanyama kupona, virutubisho vya mifugo na vifaa vya usimamizi wa afya ya wanyama.

Ni msimu wa mavuno ya zao la mahindi. Mkulima amefika shambani kwa ajili ya kuvuna mahindi hayo ambayo huwa yanapakiwa kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda sokoni.

Ni msimu wa mavuno ya kahawa, baba huyu amefika katika shamba lake kwa ajili ya kuchuma kahawa, kwa ajili ya kwenda kusaga au kuuza.

Viazi aina ya viazi mviringo vimepangwa katika magunia mbalimbali, wanakijiji wakiwa wanajaribu kuvipandisha katika gari linalo onekana kufika kwa ajili ya kupeleka katika eneo la mauzo.

Mavuno ya viazi mviringo, yaliyochakatwa na kuwekwa vizuri. Viazi hivi vina rangi ya kahawia na umbo la mviringo, vikiwa tayari kw usafishaji na uuzaji.

Ndizi ikiwa katika miti yao inayoitwa migomba, ikionekana katika shamba. Ndizi hizi zinaashiria ya kwamba tayari kwa ajili ya kukatwa na kupelekwa katika mauzo, kwani ndizi hizi zinaonekana zikiwa zimeshakomaa.

Vijana wanaoonekana ni wakulima, wamefika katika sehemu ya shamba ambalo linaoteshwa vitunguu ambavyo tayari vimevunwa kwaajili ya kuuza.

Viazi mviringo vilivyowekwa kwa uangalifu kwenye gunia kubwa. Viazi hivi vimepimwa na kuchaguliwa kwa ubora wa juu, vikiwa tayari kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji wa soko.

Viazi aina ya viazi mviringo imevunwa na kuwekwa katika magunia. Wafanyabiashara wamefika kwaajili ya viazi kwaajili ya kwenda kuuza.

Vitunguu vimemwagwa chini sehemu ya pembeni ya shamba, hii ikiashiria vitunguu hivi viko tayari kwa ajili ya kukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mgomba wa ndizi uliojaa na kuchanua, ambao ndizi hizi zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika masoko yanayouza ndizi.

Migomba imepandwa katika makundi na ndizi moja ikiwa imeonyesha kutokea katika mgomba wa pili, ikiashiria ndizi hiyo haijakomaa kwa ajili ya matumizi.

Mfumo wa kidigitali wa umwagiliaji ambapo mabomba huchimbiwa chini ya mimea hii, huku ikitoa maji kidogokidogo kwenye mimea hii ikiwezesha mimea hii kukuwa vizuri na kwa hali ya ustawi mzuri.

Zao kubwa lililojaa nyanya, nyanya hizi zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, wakulima hufika shambani kwa ajili ya kuvuna nyanya hizi, na zingine kwa ajili ya.biashara na nyingine kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Msimu wa kuvuna kilimo cha kahawa. Kahawa hii inaonekana ikiwa ya rangi nyekundu, nyeusi na hata kijani; tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa ajili ya biashara na matumizi mengine.

Shamba hili la hoho linaonyesha ukulima wa kisasa, mboga hii yenye soko kubwa, mimea ya hoho imepandwa kwa safu zilizopangwa vizuri ikionyesha matunda makubwa na yenye rangi nyekundu, ya njano au kijani kulingana na ukubwa wake.

Ni msimu mzuri wa kuvuna zao la mahindi, wanavijiji walikusanyika kwajili ya kukusanyia mahindi yao na kuweka katika ghala kwa ajili ya kuuza kwa watu wa mjini pamoja na watu wa vijijini.

Zao zuri la nanasi, linaloonekana kupangwa katika ustadi wa hali ya juu, na nanasi hizo zinaonekana zipo tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kwenda kufanyia biashara.

Mahindi yaliyopukuchuliwa kwa ajili ya kuanikwa, mahindi haya yanaweza kutumika kwa ajili ya kukoboa au kusagwa kwa matumizi ya nyumbani na matumizi ya kuuza.

Ni msimu mzuri kwa ajili ya mavuno ya zao la mahindi, wakulima hufika katika mashamba kwa ajili ya kufanya mavuno ya zao hili. Mazao haya pengine ni kwa ajili ya biashara na hata matumizi ya nyumbani.

Viazi ni mazao muhimu ya biashara, wakulima wanatumia mbinu bora za kilimo na mbolea kuhakikisha mavuno mazuri na faida. Viazi hivi vinaweza kuliwa kwa kuchemsha au kukaanga.

Ni msimu mzuri wa maembe, maembe haya yanaonekana yameota katika udongo mzuri na wakupendeza, hata matunda yake pia yanaonekana ni ya kupendeza. Matunda haya yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa, kwa ajili ya kula na hata kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha kabichi, linaloonekana kulimwa na wakulima wenye uzoefu na elimu juu ya ukulima wao, na mboga hizi zinapendwa sana na watu, na biashara hii inaonekana ya kwenda kuuza.

Mti aina ya papai, iliyopandwa katika ustadi mzuri katika shamba dogo. Matunda yake yanaonekana ya rangi ya kijani, na mengine ya rangi ya njano, huku ikiashiria ya kua yameiva.

Siku hii ya gulio wakulima mbalimbali hufika katika sehemu ya gulio kwa ajili ya kuuza biashara zao, huku watu kutoka sehemu mbalimbali wakifika kwa ajili ya kununua matumizi ya nyumbani.

Ndizi ni moja kati ya mazao muhimu ya biashara hasa kwa ajili ya chakula. Wakulima wanatumia mbinu bora za kilimo kuhakikisha mazao ya hali ya juu. Ndizi hizi zinapendwa sana na watu na ni nzuri kwa ajili ya matumizi mazuri ya nyumbani.

Shamba kubwa limepandwa matunda aina ya mipapai, yaliyopangwa katika mstari mzuri. Mapapai yanaonekana yakiwa yameiva na yapo tayari kwa ajili kuvunwa.

Wakulima wakiwa na majembe yao wakionekana kulitoa trekta lililozama katika matope katika sehemu kubwa ya shamba, huku ikiashiria ilikuwa ni siku ya mvua kubwa.

Mfumo wa kidijitali wa upandaji wa miche, ni moja ya mfumo wa umwagiliaji, mabomba yamepita katika miche, ikinyeshea mimea inayokua kwa ustadi mzuri ili kuzuia udongo kuondoka.

Miche midogo inayoonyeshwa kuwa imepandwa kwa ustadi wa hali ya juu, miche hii ipo tayari kwaajili ya kuchukuliwa na kwenda kupandwa shambani ili iweze kumea vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaonekana kumwagilia mimea, ambapo mimea hii inamwagiliwa maji kutokea chini ya ardhi.

Trekta ya kulimia shamba imesimamishwa katika shamba kubwa lililozungukwa na miti mirefu, fensi fupi pamoja na majani ya chini.

Mkulima akiwa katika trekta analima shambani sehemu kubwa ya mbuga ambayo imezungukwa na miti mirefu na miti mifupi pamoja na nyasi zilizokaa katika ardhi.

Hili ni trekta la kulimia linalotumika kwaajili ya kulimia mashambani, limewekwa katika shamba kubwa lililozungukwa na nyasi , miti mifupi pamoja na miti mirefu kwa ajili ya kupalilia.

Trekta la kulimia lipo kazini kwa ajili ya kulima shamba. Mashamba haya huwa yanatumika kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali.

Trekta yenye nguvu ilitumika shambani kwa ajili ya kulimia kupalilia, trekta hii ina vifaa vya ziada kama trailer inawezesha wakulima kufanya kazi kwa urahisi na kwa eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mbogamboga za majani aina ya chainizi, imepandwa katika namna ya kidigitali katika jumba la "Greenhouse". Mwanga mkubwa umewashwa juu ya mboga hizi ili kusaidia katika ukuaji wa mboga.

Hii ni mashine ndogo inayotumika kwaajili ya kukatia majani aina ya ukoka, mashine hii inasaidia mtumiaji kutokuchoka kwa haraka wakati wa kukata majani.

Treckta mbili zenye rangi ya kijani zikipita kwa ajili ya kulima shamba kubwa, lililopo karibu na miti virefu na mifupi.

Mbogamboga zilizopandwa ndani, huku imepangwa katika mistari mingi iliyonyooka ikiashiria imewekwa katika jengo linaloitwa "GREEN HOUSE".

Trekta kubwa ya kilimo inayotumika kulima shamba, matumizi ya trekta ni kama hii, yanarahisisha kazi ya wakulima, kuongeza uzalishaji, na kuwapa fursa ya kulima eneo kubwa kwa muda mfupi.

Sehemu ndogo ya grini hausi inayoonekana na kuonyesha mifumo mizuri ya umwagiliaji, ambayo inaonekana ni ya kidigitali zaidi, na mimea chini ambayo tayari imeshakua kwaajili ya kwenda kupandwa.

Shamba kubwa linaloonekana kutayarishwa kwa ajili ya kupanda mimea, au kwa ajili ya kilimo fulani, ambapo wakulima wanatumia vifaa vya kidigitali kwa ajili ya kulimia.

Majani marefu na mafupi yameota katika maji yaliyo kama chemchem iliyozungukwa na mawe madogo katika duara.

Mfumo wa kidijitali waumwagiliaji wa miche ya mbogamboga maji yameweka katika kisima na mabomba ambayo inapeleka maji kutoka kwenye kisima kwenda kwenye mboga.

Samaki wengi waliovuliwa na wavu wa kuvulia samaki, samaki hawa wapo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Bwawa la maji limezungukwa na nyasi yenye rangi ya kijani pia kuna majani marefu na miti mirefu na membamba, iliyozunguka bwawa hili lililokaa sehemu ya nje kidogo ya makazi ya watu.

Bwawa dogo lililotengenezwa ndani, limejaa maji na ndani yake kuna samaki wengi wanaotembea mbele na kurudi nyuma. Samaki hao wanaonekana ni wa kufugwa nyumbani.

Mfumo wa ufugaji wa samaki, uliojengwa na samaki wanaonekana kukua katika mazingira yaliyothibitishwa vyema yakiwa na maji safi na virutubisho vinavyotiririka kwa mfumo wa mzunguko.

Bwawa la ufugaji wa samaki, lenye maji mepesi ya kutosha. Samaki wanaonekana wakiogelea kwa uhuru ndani ya bwawa hili lililopangwa kwa uangalifu, mazingira ya bwawa yamezungukwa na manyasi na miti midogo, yakiwaepusha wanyama waharibifu.

Miti mirefu na membamba imepandwa kando kando ya njia, miti mifupi ikiwa inaonekana kando ya njia hio.

Maji yanayotiririka katika sehemu ndogo ya mlima, ikiashiria ni sehemu ya misitu iliyozungukwa na miti mirefu na miti mifupi.

Shamba kubwa limezungukwa na miti membamba na mirefu yenye rangi ya kijani. Majani yamepandwa katika mistari ya kupendeza, huku ikiashiria ni miche iliopandwa.

Eneo lenye misitu yenye miti mirefu na mifupi mingi ya asili miti mbalimbali kama mialoni mibao inaonekana ikiwa na ukubwa tofauti, ikionyesha ustawi wa mazingira ya msitu

Huu ni mfumo wa kidijitali wa upandaji wa miche ya mboga mboga au miti imewekwa mabomba ambayo inaashiria ni mfumo wa umwagiliaji wa miche hizi.

Mfumo wa kidijitali wa upandaji wa miche za mboga, mboga hizi zimepandwa ndani ya mabomba yanayopitisha maji kwa ajili ya umwagiliaji.

Jumba jeupe aina ya "GREEN HOUSE" imepandwa miche midogo midogo ya mboga za majani huku ikiwekwa mabomba ya chini yanayotumika kupitisha maji kwa ajili ya kumwagilia mboga hizo.

Jumba la upendo lililotengenezwa kwa hema kubwa ya jeupe, miti imepangwa kwa ajili ya kusimamisha mimea ya miti ili iweze kuchipua kwa kwenda juu.

Mfumo wa kidigitali wa umwagiliaji kwakutumia mabomba, miche ya mboga mboga imeota katika bomba hizi, mifereji ipo ndani ya bomba ikisambaza maji katika mizizi ya miche hii.

Miche ya mimea tofauti, iliyopandwa katika namna ya kidigitali, na katika uangalifu wa hali ya juu. Mimea hii ikiwa tayari kwa ajili ya kuchukuliwa na kwenda kupandwa kwenye udongo mzuri zaidi.

Kuku wengi wakila chakula wamewekwa katika banda la kuhifadhia kuku, aina ya kuku hawa ni ya kuku wa kienyeji pamoja na kuku wa kisasa.

Aina ya vitunguu maji vilivyokusanywa na kuwekwa sehemu moja, vipo tayari kwa ajili kupakiwa na kwenda kuuzwa masokoni.

Jumba kubwa la grinihausi limepandwa mbogamboga aina ya skumawiki, inayooteshwa kwa namna nzuri yenye kuvutia na ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Zao aina ya nanasi limepandwa katika shamba kubwa la kupendeza na la kuvutia. Ni wakati wa jua mazao haya yanakua vizuri na katika afya nzuri.

Watu wakiwa wamevalia makoti ya bluu na kofia za bluu, wakionekana kupanga nyanya katika mifuko maalumu kwaajili ya kwenda kuuza.

Nyanya za kisasa zilizowekwa katika mpangilio mzuri, zikiwa ni matunda mekundu yaliyokomaa na ya kuvutia. Wakulima wanatumia mbinu za kisasa kama vile umwagiliaji wa dripu na matumizi ya mbolea bora kuhakikisha mavuno mazuri yenye matunda kama haya.

Kiwanda cha uyoga chenye mazingira maalumu, yaliyothibitiwa kwa usahihi. Uyoga unakua kwenye mifuko maalumu iliyowekwa kwa mpangilio wa kisasa ndani ya chumba, kilichosimamiwa na joto na unyevu.

Nyumba ya kijani kubwa ya kisasa, inayotumika kwa kilimo cha viwandani. Ikiwa na mifumo ya kudhibiti joto, unyevu na mwanga, kwa ajili ya ukuwaji bora wa mimea.

Mboga za majani aina ya sukuma wiki imepandwa katika udongo wenye rangi nyekundu, mistari mirefu ya mboga hizi imepandwa kwa namna ambayo inapendeza. Mabomba ya maji yamepita katikati ya mboga hizi kwa ajili ya kumwagilia.

Mabinti wawili wakionekana kupanda miche katika vifaa maalumu vya kupandia miche, huku wakichukua tahadhari kwa kuvaa glavu mikononi mwao.

Shamba la mbogamboga imepandwa mboga za majani, iliyopangwa katika mistari mingi iliyonyooka. Maji yakimwagiliwa sehemu ambayo haina mbogamboga, huku ikiashiriwa shamba linaandaliwa kwa ajili ya upandaji.

Mboga aina ya kabichi imepandwa katika shamba kubwa katika mpangilio wa mistari. Mboga hizi zinapendeza kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na hata matumizi ya.

Ng'ombe wa kisasa na wa kienyeji wakionekana wamewekwa katika sehemu ya malisho yao huku wakisubiria chakula chao ng'ombe hawa ni wazuri kwa ajili ya maziwa na hata kwa ajili ya nyama.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku wa kisasa lenye mifumo ya usafi na udhabiti wa hali ya hewa, kuku wengi wanaonekana wakiwa na afya njema wakilishwa kwa urahisi kwenye mifumo maalumu ya mashimo au sakafu. Banda hili lina mwanga wa kutosha mfumo wa uingizaji wa hewa na maji ya kunywa.

Jengo kubwa ambalo linaonekana ni jengo kwaajili ya kufugia ng'ombe, na ng'ombe hao wanaonekana ni ng'ombe kwa ajili ya biashara, wakiwa wanajipatia chakula katika zizi lao.

Kuku wengi katika banda la kufugia kuku, kuku hao wanaonekana wanafugwa katika namna ya hali ya juu na ufanisi wa hali ya juu, kuku hawa wanaweza wakawa wanafugwa kwa sababu ya mayai au kwa ajili ya nyama.

Sehemu ya jumba linaloonekana kuwa ni jengo ya kufugia ng'ombe, na ng'ombe hao wanaonekana ni ng'ombe wa kisasa, waliokaa katika hali ya usafi, na mazingira yao yakionekana ni mazingira mazuri kwa a jili ya kufugia.

Sehemu ndogo ya soko inayotumika kwa ajili ya kuanika mazao mbalimbali kama vile mahindi na maharage, ili iweze kupigwa jua kwa ajili kuweka katika mifuko tayari kwa kusafirisha kwa ajili ya biashara.

Shamba lenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba, maji yanatiririka kwa uangalifu kwa kupitia mifereji na mabomba maalumu yakipeleka unyevu kwa kila mmea kwa usawa.

Ardhi iliyochimbwa imewekwa bomba ndefu pamoja na koki la maji, hii ikiashiria ni ujenzi kwaaajili ya kuweka maji katika sehemu ya vijiji.

Mboga za majani zilizopandwa katika udongo mzuri, imepandwa katika mistari mirefu, na pembeni kuna maji yanayopita kwa ajili ya kurahisisha umwagiliaji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia teknolojia ya maji ya kunyunyizia, mabomba yaliyowekwa kwa ustadi yanapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea yakiondoa upotevu wa maji.

Mabomba ya kisasa yanayotumika kwaajili ya umwagiliaji, yanamwagilia maji kwenye sehemu ya udongo huku ikiashiriwa sehemu hiyo imepandwa miche ya ndani.

Miche iliyopandwa na watu makini wakulima wanaoonyesha uzoefu mzuri katika ukulima wa miche, na miche hii imepandwa vizuri na katika mfumo wa kidijitali wa kunyunyuziwa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaotumia teknolojia ya maji ya kunyunyuzia, mabomba yaliyowekwa kwa ustadi yanapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi zaidi, ukiondoa upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata kiasi cha maji kinachohitajika.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa kwenye "grin hause" ya hoho, mabomba ya drip irigesheni yamepangwa kwa ustadi chini ya mimea, yakitoa maji na kuvirutubisho moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia teknolojia ya maji ya kunyunyizia. Mabomba yaliyowekwa kwa ustadi, yanayopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, yakiondoa upotevu wa maji.

Sehemu kubwa ya mbuga za wanyama imezungukwa na miti mirefu pamoja na nyasi za chini, pembeni kuna maji yanayotembea ikiashiria ni mto.

Hii ni sehemu ndogo ya utalii, pango kubwa lililo gawanyika katikati imeota miti mirefu na mifupi ,imekaa kama urembo.

Sehemu kubwa ya mbuga za wanyama inayoonyeshwa miti mirefu pamoja na miti mifupi imeizunguka ardhi hii milima na mabonde yanaonekana kwa mbali huku mito ya maji yakiwa yanatembea.

Sehemu ya mbuga za wanyama, imezungukwa na nyasi za chini pamoja na miti mirefu, myembamba yenye rangi ya kijani na rangi ya kaki.

Twiga mwenye shingo ndefu akitembea kwa utulivu kwenye mboga ya wanyama mazingira yake yana manyasi marefu na miti midogo yakiwa na rangi ya kahawia na kijani inayofanana na manyoya yake

Mazingira aina ya ektopiki, miti mirefu pamoja na miti mifupi yenye rangi ya kijani imetanda katika eneo kubwa na mbuga za wanyama, mto unaopita katikati ya miti hii inaonekana kwa mbali.

Ni wakati wa asubuhi,j ua limechomoza. Mlima unaonekana kwa uzuri zaidi, miti mirefu na mifupi imetanda pembeni ya mlima huu.

Sehemu ndogo ya mbuga za wanyama. Pundamilia pamoja na twiga wapo katika malisho yao. Majani mafupi pamoja na miti mirefu yameizunguka mbuga hiyo.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropiki nyenye mandhari nzuri na mto mrefu, yenye maji yanayotiririka polepole, huku pembeni yake kuna miti mifupi.

Sehemu ndogo ya mbuga za wanyama, imezungukwa na majani makavu pamoja na majani mabichi. Mnyama aina ya simba, amelala katika majani mabichi.

Mto mrefu wenye maji yanayotembea taratibu imezungukwa na miti mirefu na miti mifupi, huku kuna sehemu ya nyumba za watu ikiwa imezungukwa na miti hiyo.

Bwawa lipo katikati ya mbuga ya wanyama, limezungukwa na nyasi fupi yenye rangi ya njano. Ni wakati wa kiangazi, jua limechomoza.

Miti iliyo simama kushoto na kulia katikati kuna barabara inayoelekea msituni, miti hii inaashiria ni sehemu ya msitu.

Mandhari nzuri inayoonesha mbuga za wanyama, iliyojawa na miti mikavu, na miti mirefu pamoja na mifupi, huku ikionesha makazi ya watu wanaokaa karibu na mbuga hizi.

Sehemu ndogo, karibu na mbuga za wanyama, iliyozungukwa na ziwa kubwa lenye mandhari nzuri na yakupendeza, miti mirefu na miti mifupi ikiwa imezunguka.

Sehemu ndogo ya mbuga za wanyama ikiwa imezungukwa na milima, miti midogo pamoja na mikubwa, ikionekana kupendwa na wanyama wengi huku watalii wakipendelea kuja sehemu kama hizi.

Sehemu ya mbuga za wanyama iliyozungukwa na mto, iliyojaa miti mifupi pamoja na milima yenye mandhari nzuri na ya kupendeza kwa ajili ya watalii.

Mbuga ya wanyama yenye mandhari ya wazi na nyasi marefu yanayopishana na upepo, mazingira hayo yanaonekana ya mchanganyiko wa nyika na vichaka vidogo yakiwa tayari kwaajili ya wanyama pori.

Sehemu ndogo ya mbuga za wanyama yenye mandhari nzuri na ya kupendeza, huku ikijawa na miti mifupi pamoja na nyasi ndefu; ikiwa ni sehemu rafiki kwa ajili ya mifugo kuja kula chakula chao cha mchana.

Mandhari nzuri ya sehemu ndogo ya mbuga za wanyama, iliyojaa na majani makavu na majani mafupi. Sehemu hii ni nzuri kwa ajili ya malisho ya wanyama kama ng'ombe.

Ni msimu wa mvua katika mbuga nyingi za wanyama, majani na miti ina rangi ya kupendeza wanyama wengi hupendelea kufika katika mlima huu kwaajili ya chakula chao cha jioni,

Mandhari nzuri ya sehemu kubwa ya mbuga za wanyama, ikiwa inaonyesha sehemu ya uwazi iliyojaa na miti pamoja na milima inayoonekana mizuri na mandhari nzuri, huku jua likiwa limechomoza.

Mbuga ya wanyama yenye mandhari nzuri, mazingira haya yanamchanganyiko wa nyasi na miti midogo yakiwa makao ya wanyama pori kama; twiga, nyumbu, kuna uwezekano wa kuona vyanzo vya maji vya asili ambavyo wanyama hao hutumia kunywa maji.

Sehemu kubwa katikati ya mbuga ya wanyama yenye mandhari nzuri na ya kupendeza, ikiwa imejaawa na majani ya kijani, miti mifupi pamoja na miti mirefu mizuri, kwa ajili ya kuwekeza wanyama mbalimbali.

Mbuzi wawili waliomo katika banda lao liliojengwa kwa mbao wakiwa wanakula majani.

Beberu mwenye rangi nyeupe, na rangi ya udongo amependeza na kuvutia. Beberu huyu anaonekana ni beberu dume.

Mfugaji akivuna asali kutoka kwenye mzinga wa nyuki kwa ujuzi na uangalifu, anaevaa vazi la kinga na kutumia vifaa maalumu kwa ajili ya usalama wake.

Sehemu ya barabara iliyozungukwa na miti mirefu mwembamba na miti ya chini miti hii ya chini ni chakula cha mbuzi wanaopita barabarani wakionekana wakila.

katika eneo hili kubwa, linaloonekana limepandwa mahindi pamoja na mbogamboga, likiwa limezungukwa na majani, inaonekana kuwa ni sehemu nzuri kwa ajili ya mifugo kuja kujipitia chakula chao cha mchana.

Mama mwenye umri wa makamo yupo katika banda lililo jaa kuku wengi akiwalisha chakula. Kuku hao wanaonekana ni kuku wa kienyeji kwa ajili ya mayai.

Binti mdogo analisha bata waliomzunguka, wenye rangi nyeupe na nyeusi. Sehemu imezungukwa na miti mirefu na miti mifupi .

Hii ni mifuko iliyowekwa mbegu ya mboga mbalimbali imeandikwa kwa majina yao, mbegu hizi huchukuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupanda shambani.

Huu ni mfuko wa plastiki imechora aina ya mboga ya sukuma wiki huku, ikiashiria ni mbegu kwa ajili ya mboga ya sukumawiki iliyopo tayari kwa ajili ya kupandwa.

Mfumo wa kidigitali wa umwagiliaji kwa maji kwenye miche ya shambani. Mabomba yamepitishwa kwa chini kwa ajili ya kunyeshea mbogamboga zilizopandwa bila kuharibu udongo.

Gunia zimepangwa. Imewekwa nataka mbalimbali maharage, mahindi na kunde pamoja na osheri. Hiyo ikiashiria ni sehemu ya soko.

Shamba lenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba, maji yanatiririka kwa uangalifu kupitia mifereji na mabomba maalumu yakipeleka unyevu kwa kila mmea kwa usawa.

Shamba maalum la uzalishaji wa mbegu bora za mimea wakulima, hufanya kazi kwa uangalifu kutokana na kukusanya mbegu zenye sifa bora za mavuno.

Miche ya miti imepandwa katika vibobo vya rangi ya "brown", hii ikiashiria miche hii ipo tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa, kwenye udongo mzuri.

Makopo yaliyojazwa udongo ndani, mimea ikiwa imewekwa ndani yake. Mimea hii ikiashiria ni kwa ajili ya kwenda kupanda katika udongo mzuri.

Mifuko iliyojaa mbegu bora za mimea zilizochaguliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kilimo. Mbegu hizi zimewekwa kwenye mazingira salama ya kuhifadhi ya kuhakikisha kuwa zitabaki zikiwa na uwezo wa kuchipua na kustawi vizuri.

Miche ya mbogamboga imepandwa katika ustadi mzuri katika vifaa maalumu vya kupandia miche. Miche hii inaonekana ipo tayari kwa ajili ya kupandwa.

Sehemu ya shamba ikionyesha umwagiliaji wa kidigitali wa mimea iliyopandwa na huku wakulima wakionekana kuendelea kufanya maboresho ya shamba hili.

Mimea midogo inaonyesha imepandwa katika ustadi mzuri, na katika hali nzuri, ambayo iko tayri kwa ajili ya kupandwa katika udongo ilikumea miti inayofaa.

Daktari akiwa amevalia aproni nyeusi, amemshikilia mbwa mezani, huku ikiashiria mbwa huyu yupo kwa ajili ya matibabu.

Mbwa watatu wenye rangi nyeupe wamewekwa katika nyumba yao ya kukaa, mbwa hao wanaonekana ni mbwa wa kufugwa.

Sehemu ndogo ya shamba inayoonekana na kutumika kwa ajili ya kufuga mbwa, na mbwa hawa, wengi huwa wanafanya kwa ajili ya biashara, ambapo mbwa hawa wanaweza wakawa wanaapelekwa majumbani au maofisini.

Hili ni banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao, na kufunikwa kwa nyavu, banda hili limeundwa kwa uangalifu kwa lengo la kutunza wanyama kwa usalama na ustawi, nyavu huruhusu mwanga wa jua na hewa safi kuingia huku ikiweka wanyama salama ndani.

Mnyama aina ya tumbili ana rangi nyeusi na manyoya yake ni malaini na ya kuvutia, ana mkia mrefu akionekana katika sehemu ndogo ya mbuga.

Ndege mwenye miguu mirefu, anarangi nyeusi, nyeupe na macho yake yenye rangi nyekundu, amesimama katika nyasi za kijani, akizungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kaki.

Mnyama aina ya chatu mnyama huyu anapenda, kutembelea sehemu za mbuga za wanyama, iliyozungukwa kwenye miti mnyama huyu ni hatari katika mazingira ya kibinadamu.